Duka la nguo za kiume, chapa la polo kwenye upande wa kushoto kuna masuruali yalio ninginizwa na kupangwa vizuri. Kwenye rafu ya kulia kuna mashati yaliokunjwa kwa mpangilio mzuri kwa rangi tofauti. Sehemu hii inaonekana nadhifu na imepangwa kwa kitaarabu kwa kuvutia wateja wanao tafuta mavazi rasmi na mitindo.

Duka la mapambo ya wanawake. Kwenye rafu kuna mikufu yenye uzito mbalimbali, sana na pete za rangi tofauti, kofia mbili nyeusi na kofia moja ya buluu, mkoba wa rangi ya hudhurungi na mwengine wa rangi nyeusi. Herini zilizopangwa kwenye sehemu za ukutani na kwa utaratibu. Muundo wa duka ni wa kuvutia na wa kisasa unaovutia wateja wanaotafuta bidhaa za mitindo.

Maeneo yanaonekana kuwa duka kubwa la nguo za mitumbaa. Wateja wanaonekana wakichagua nguo kwenye wigo mbalimbali kama vile sehemu ya watoto. Kuna nguo za mikoba zilizopangwa kwenye meza na wima. Watu wengi wamekaa wakiwa busy wakitafuta bidhaa wanazohitaji .Hali inaonyesha biashara hai ya nguo inayotao uchaguzi na fuko wateja katika mazingira ya mji mkubwa.

Watu wakinunua nguo katika duka la mitumba. Sehemu hii ni ya mavazi ya wanaume kama inavyoonyeshwa na bango lililoandikwa Men's Section . Nguo hizo zimejaa kofia, mashati, suruali na jaketi mpango wa kuja miliki wa nguo. Wateja wengi wanaonekana wakichagua bidhaa kwa makini huku wengine wakiwa wanazunguka eneo hilo. Mazingira yanaonekana kuwa yenye mwangaza mzuri na harakati nyingi.

Rafu zilizopangwa viatu mbalimbali vya mitumba ndani ya duka. Viatu hivi ni vya aina tofauti kama vile buti, viatu virefu, vya kawaida na vya rangi tofauti. Rafu zimewekwa kwa mpangilio wa safu tano kila upande zikisaidia kuonyesha bidhaa kwa wateja. Sakafu ni safi na ukuta ni mweupe. Hali hii inaonyesha hali ya mpangilio mzuri wa duka hili la kuuza viatu.

Sehemu ya ndani ya duka la mavazi ambapo nguo mbalimbali zimepangwa kwenye wigo na stendi tofauti. Kuna mavazi ya wanawake yaliyotundikiwa mengine yamepangwa kwa nadhifu kwenye rafu. Mwanga wa dari unaangaza vizuri mazingira yanaonekana kuwa safi na nadhifu yakitoa hali ya ununuzi wa starehe. Duka hili linaonekana kuhudumia wateja wanaotafuta mavazi ya kisasa.

Duka la kisasa la nguo amabpo nguo zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vyuma na beseni za duara. Duka hili lina taa angavu na mandhari safi likiwa na sehemu maalum ya majaribio ya nguo. Kuna nguo za rangi mbalimbali kama vile njano, nyekundu, nyeusi na zingine nyingi. Nyuma unaonyesha ukatanaji wa mavazi ya aina nyingi kwa wateja kwa jinsia na umri tofauti.

Sehemu ya duka la nguo ambapo nguo mbalimbali zimepangwa kwenye vishikio. Pia kuna mashine ya kupiga pasi ya mvuke. Kuna mabango ya punguzo la bei ikionyesha kuwa kuna mauzo maalum. Mazingira ni ya safi yaliyopangwa vizuri na mannequins wanaonekana kwa nyuma wakionyesha mavazi. Hii ni sehemu ya maduka ya kisasa ya mavazi.

Duka la nguo ambapo mannequins wawili wamevalishwa mavazi ya majira ya joto. Pembeni kuna rafu zilizojaa kofia mbalimbali, viatu na pochi. Taa za dari zinatoa mwangaza wa kutosha na mpangilio mzuri unaonyesha duka safi la kuvutia maduka makubwa ya nguo. Hii ni sehemu ya kuuza bidhaa za mitindo ya kisasa.

Duka la mavasi ya mitindo ya kisasa, mtu anashikilia fulana nyeusi ilio na picha ya mchezaji wa mpira ya kikapu aliovaa jezi namba tatu. Mpira hii imewekwa kwenye standi ya nguo pomaja na mavasi mengine ya rangi na mitindo mbali mbali. Maandari ya duka ni maridadi na taa za kisasa, kio kikubwa na neno Inevitable imeandikwa ukutani kwa maandikwa maandishi ya neon .

Duka la vipodozi na mitindo linaonekana liko katika kaunti au eneo lenye shughuli nyingi. Ukutani kuna onyesho la picha za wanawake na mitindo mbalimbali. Kompyuta mezani na matairi madogo yako pembeni. Ndani ni safi, ya kisasa na ya kuvutia, ikiashiria huduma za kitaalamu kwa wateja wanaoingia dukani. Mandhari hii inaonyesha mazingira mazuri ya biashara na utoaji wa huduma bora kwa wateja.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo la wanaume lenye mandhari ya kuvutia na ya kisasa. Sakafu mbao ni safi na mbele kuna maduara wenye mchoro wa kisanaa wa rangi ya manjano na nyeusi. Duka lina rafu na vibao vya mavazi vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna mashati, suruali na koti mbalimbali.

Bidhaa maridadi zilizopangwa kwa ustadi kwenye rafu nyeupe za kisasa dukani nchini ,mikoba ya wanawake ya rangi tofauti kama vile kahawia, nyekundu na kijivu vimewekwa pamoja na pochi ndogo inayoligana ,pia vitu mapambo kama pete na shanga pamoja na mitandio yenye ruwaza ya kupendeza.

Ndani ya duka la nguo, labda duka la mitumba. Nguzo za chuma zimetumika kuninga nguo nyingi za watoto zikiwemo tisheti, suruali na mashati. Kwa mbali, kuna rafu zingine zenye nguo. Alama inayoonekana juu inaonyesha kit closing na kuna ishara ya bei ya juu zaidi ya shilingi mia nne. Sakafu ina vigae na taa za fluorescent zimekwama juu zikitoa mwanga wa kutosha.

Duka la mavazi au vifaa vya umitindu hasa sehemu ya kofia za majira ya joto kofia hizo ni kubwa nyingi zikiwa za rangi ya kaki au krimu huku zingine zikiwa na rangi tofauti kama nyekundu na nyeusi zilizopangwa kwa mlingoti wa mzunguko kati kati ya duka na pembeni kuna mifuko na vitambaa vya mapambo

Nguo la kitamaduni au rasmi zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu na vibao vya kuning'inia. Kuna nguo zenye rangi mbalimbali kama nyekundu, dhahabu na zambarau zikionyesha utofauti wa mitindo na tamaduni. Kulia kuna manekeni iliyovalishwa mavazi ya kifahari ikionyesha mavazi ya sherehe au harusi. Sakafu ni ya vigae na mandhari ya duka ni safi na ya kuvutia.

Sehemu ya duka la mitindo ambapo manikini amevalishwa kofia kubwa nyekundu, mavazi ya kisasa yanayoendana na rangi hiyo. Meza ya duara mbele ya manikini, imepambwa kwa mikoba midogo ya kike. Shanga, herani na vitambaa vyenye rangi angavu na mapambo ya kupendeza, vitu hivi vimepangwa kwa umakini ili kuvutia wateja au kuonyesha mchanganyiko wa bidhaa zilizopatikana.

Duka ndogo la mitumba lililo ndani ya jengo. Mavazi mbalimbali yamepangwa kwenye mamiliki wa chuma ukiwa umepangwa vizuri kulingana na aina au ukubwa. Pia kuna mabegi mzigo juu ya baadhi ya rafu. Sakafu ni vigae vya rangi ya kahawia na nyeupe na kuna mwangaza wa kutosha kupitia madirisha pembeni.

Hili ni duka la mavazi ya wanaume linaloitwa Gentleman. Duka hili lina mandhari ya kisasa ya kuvutia, huku madirisha yake ya kioo yakionyesha vizuri bidhaa zilizomo. Bidhaa kuu zinazouzwa ni mavazi rasmi kama mashati, suti na suruali

Mashati ya mikono mirefu na mistari ya rangi tofauti yakiwa yamepangwa kwa utaratibu kwenye meza ya kuuzia katika duka la nguo. Mashati haya yamekunjwa vizuri kwa umaridadi na yanavutia wateja kwa muonekano wake safi na wa kisasa. Mandhari ya duka ni safi na pana yakiwa na mwangaza wa kutosha na sehemu nyingine ya mavazi zinazoonekana nyuma.

Sehemu ya ndani ya duka la urembo au vitu vinavyokaa bidhaa kama herani na miwani vimepangwa kwa ustadi kwenye rafu za kutani. Kuta zimepambwa kwa rangi ya krimu na nyekundu, na picha kubwa za wanawake waliopambwa kwa bidhaa za duka hilo zimebandikwa juu. Mandhari ni safi yenye mwangaza wa kutosha na inaonyesha mazingira ya kibiashara yanayolenga wateja wa mitindo na urembo.

Duka la nguo linaloitwa Manix Clothing Store. Duka hili linaonyesha mavazi ya kisasa ya wanaume kama mashati, suruali na makoti, uliopangwa kwa mtindo wa kuvutia kwenye maonyesho ya dirisha na ndani ya duka. Mandhari yake ni ya kuvutia yenye mwangaza wa kutosha. Sakafu ya mbao una ukuta wa rangi nyekundu, unaongoza mvuto wa kipekee wa wateja.

Sehemu ya duka kubwa la nguo ambapo kuna rafu juu iliyopangwa na vinyago vya kucheza watoto. Kuna vinyago vitatu vya pamoja. Moja ni dubu wa manjano aliyevaa shati jekundu, mwingine ni kinyago cha rangi ya waridi chenye sura ya kichekesho na moyo kifuani, wa mwisho ni kinyago cha pengwini mweusi na mweupe mwenye shingo ya manjano. Chini ya rafu hiyo kuna nguo nyingi zilizonining'inizwa kwenye wigo na mabati.

Duka la nguo jijini Nairobi ikiwa rafu nyingi zilizojaa bidhaa. Nguo za aina mbalimbali zikiwemo vitambaa venye rangi na mchoro tofauti zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu hizo. Baadhi ya nguo zimefungashwa kwenye mifuko ya plastiki. Mazingira yanaashiria biashara ya nguo.

Duka la nguo na rangi ya ngavu na mpangilio mzuri wa bidhaa nguo mbalimbali zimepangiliwa kwenye rimu wa chuma zikiwemo masharti suruali, gauni na blauzi, kuna bango linalotangaza ofa maalum ya jinsi kwa shilingi mia saba ni kweli limewekwa wazi kwa wateja ,mandhari safi na ya kuvutia huonyesha mazingira mazuri ya ununuzi yanayowavutia wateja kutembelea na kununua mavazi kwa bei nafuu.

Safu ya Mannequin waliopangwa nje ya duka la mavazi katika jengo la biashara. Mannequin wamevalishwa mbali mbali za wanawake yenye rangi na mitindo tofauti kama suruali na blauzi. Sakafu ni ya vigae nyeupe na nyeusi. Mazingira ni safi na yenye mwangaza.

Duka la mavazi la kisasa linaloitwa vivo ndani kuna nguo za aina mbali mbali zilizopangwa vizuri kwenye stadi kuna mannequins waliovaa nguo za kuvutia taa za kisasa na vioo zinazofanya duka lionekane wazi televisheni ukutani huonesha mavazi kwa wateja mazingira ni safi na yenye mvuto.

Bidhaa za mitindo, haswa kwa wanawake. Kuna sanamu ya mwanamke, aliyevaa mavazi jioni, miwani ya jua na kofia pana. Meza za kuzunguka mbele yake, imepangwa vizuri na mapambo ya dhahabu kama hereni, mkufu, mikoba midogo. Pembeni kuna mabeji ya mikoa na kofia nyingine. Duka limepangwa kwa mtindo wa kuvutia, likiwa limejaa bidhaa za mitindo na urembo. Likionekana kuwa ni sehemu ya maduka makubwa au mall .

Duka kubwa la kisasa linaitwa max ambalo linauza nguo mbalimbali. Ndani ya duka kuna taa nyingi angavu na nguo zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye wavu la chuma. Watu wachache wanaonekana wakiingia au wakitoka. Duka hili linaonyesha mazingira ya kisasa ya ununuzi katika chumba la biashara. Mandhari safi na taa za kuvutia huongeza uzoefu wa wateja.

Kuku la kienyeji lenye bidhaa mbali mbali za mikono kama vile vikuku shanga vinyagu na vazi la kitamaduni bidhaa zimepangwa vizuri kwa kuvutia wateja soko hili linaonyesha utajiri wa sanaa na utamaduni wa kiafrika hivyo watu hukuza kazi zao kwa watalii na wenyeji.

Sehemu ya duka la mavazi kuna nguo zilizo pangwa kwenye wa miliki wa hanger pamoja na mifuko ya wanawake yaliopangwa juu ya rafu. Nguo zina rangi mbalimbali kama vile bluu, nyeusi, kahawia na zingine. Duka ina mwanga mkali na inaonekana limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja kufanya ununuzi kwa urahisi. Mazingira ni safi na yana vutia wateja.

Msururo wa magari mapya yaliyopangwa kwa mtindo wa kuvutia katika eneo la maonyesho ya duka ya kuuza magari. Magari haya yana mwonekano wa kisasa na ya kifahari. Yanapatikana kwa rangi mbalimbali kama buluu, kijivu, shaba na nyekundu. Muundo wa taa na grili inaonyesha kuwa haya ni magari ya chapa ya juu, huenda lexus. Mandhari haya yanaonyesha biashara ya magari ambapo wateja huja kuchagua au kununua magari mapya yenye ubora wa hali ya juu.

Gari la kifahari na la kizamani lina muundo wa kipekee na wa kihistoria. Lina mwonekano wa kuvutia uliopambwa na taa mbili kubwa za mbele, matairi yenye mikunjo mizito na mwili wa chuma unaong'aa. Limeegeshwa kwenye barabara ya mawe karibu na ua la kijani likitoa hisia ya zama za kale. Muundo huu wa gari unawakilisha sanaa na ubunifu wa magari wa miaka ya zamani.

Gari aina ya Toyota Hiace imepakiwa kwa eneo lenye nyasi. Gari hili limechorwa maandishi ya Progressive Credit, Quick Flexible Loans pamoja na nambari ya kutuma ujumbe sms loan to 23083 Rangi ya gari ni kijivu. Ikiwa na mistari ya rangi ya kijani na machungwa. Gari inaonekana kutumiwa kwa shughuli za kibiashara ya mikopo ya haraka na rahisi, Nambari ya usajili ni KDA 650E.

Trela maalum la kubeba magari likiwa limebeba magari mbalimbali yakiwemo ya abiria na gari moja aina ya Van jeupe. Magari haya yamepangwa katika ngazi mbili juu na chini ili kutumia nafasi vizuri. Trela hii imeunganishwa na lori kubwa lenye nguvu za kuvuta mzigo huu mzito. Mazingira inaonyesha kuwa ni barabara ya mjini au katika eneo la uingizaji na usambazaji wa magari huenda bandarini au kwenye kituo cha usafirishaji wa magari mapya.

Magari meupe mawili yaliyopakiwa katika eneo la maegesho ya magari. Moja likiwa mbele ya jingine. Magari haya yanaonenaka yakiwa ya kisasa, aina ya michezo na yana mwonekano wa kifahari. Eneo hilo linaonekana kuwa la biashara au duka kubwa likiwa na majengo lenye alama za biashara nyuma yake. Mazingira ni safi na hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua kali.

Gari jeusi la kifahari, likiwa ndani ya jumba la maonyesho. Gari lina muundo wa kisasa na linaonekana kuwa jipya. Ina matairi makubwa na rimu nzuri ya kizungutia. Ina vioo vya giza mwonekano wa kuvutia na muundo wa kuvutia ya kifamilia kwa safari ndefu. Mazingira ya jumba inaonyesha usafi mwanga wa kutosha mpangilio mzuri.

Engine ya Toyota one XZ , engine ya diseli yenye cylinder sita kwa mstari unajulikana kwa uimara na imetumika sana kwenye magari kama Toyota land cruiser . Ina pampu ya sindano na mafuta ya diseli. Kifaa cha kuchuja hewa cha mviringo kwa mpangilio wa kawaida kwa battery radiotory

Magari matatu yaliyopaki kwenye uwanja wa nyasi ulio wazi, yakiwa mbele na miti na vichaka. Magari haya yana nambari ya usajili kutoka Kenya. Kati kuna gari la nissan lenye rangi ya samawati katikati. Mtu mmoja anasimama karibu na gari hilo akizungumza na mwingine. Mandhari inaonyesha eneo la wazi wenye uwanja wa hafla au mkutano wa nje wa kijamii au binafsi.

Magari ya Tesla ambalo ni la jumba la kibiashara. Mtoa huduma aliyevaa sare na barakoa, anaulizia mteja kuhusu gari jeupe la umeme lenye kampuni wazi upande wa mbele. Mazingira ni safi ya kisasa, na yenye nembo ya Tesla ukutani. Kuna magari mengine ya kampuni hiyo kwa nyuma.

Sehemu ya ndani ya gari nyekundu iko katika hatua ya ukarabati au urejeshaji. Viti vya nyuma vimeondolewa na sakafu yake inaonekana wazi, ikionesha fremu ya chuma na nyaya. Kiti cha mbele upande wa kushoto bado kipo, lakini sehemu kubwa ya ndani haijakamilika. Mtu mmoja anaonekana amesimama karibu, huenda anahusika na kazi ya matengenezo. Hali hii inaashiria hatua ya ukarabatiau urejeshaji wa mwonekano wa ndani wa gari.

Sehemu ya ndani ya gari hasa upande wa mbele ya dereva milango yote miwili imefunguliwa na kiti cha dereva kinaonekana vizuri pamoja na usukani. Uskani umefunikwa kwa kifuniko maalum cha ngozi na viti vya rangi nyeusi skafu umefunikwa kwa mikeka ya rangi ya kahawia.

Sehemu ya upande wa gari ya zamani aina ya Ford Thunderbird liliopakwa rangi ya samawati. Jina thunderbird limeandikwa kwa maandishi ya kifahari kwenye bodi ya gari. Gari hili lina muundo wa kipekee wa enzi za zamani linaloonyesha uzuri wa magari ya kihostoria iliyochungwa vizuri. Muonekano wake huashiria hadhi na thamani ya kihistoria katika ulimwengu wa magari.

Gari yaliyopaki kwenye mstari mmoja katika eneo la maegesho likiwa nje ya jengo kubwa au kituo cha biashara. Gari ni aina ya Suv inayoonekana kuwa mpya yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri .Mwanga wa jua ya jioni unaangalia upande wa kulia wa magari. Maandhari hii inaonyesha sehemu rasmi maegesho ikiashiria mazingira ya mjini yenye utaratibu na usalama.

Gari jeupe la abiria aina ya Toyota Hiace likiwa limeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Gari hili lina namba ya usajili KCR 963Y na lina nembo ya shule upande wa mlango. Likionyesha kuwa linaweza kuwa gari la shule au linatumika kusafirisha wanafunzi. Nyuma ya gari kuna jengo la mabati na mazingira yanaonekana kuwa ya kijijini au mashambani. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu au mvua inanyesha kutokana na unyevu kwenye nyasi.

Lori maalum ya kusafirisha magari likiwa limepeba magari kataa aina tafauti ikiwa barabarani, magari haya yamepangwa vizuri kwenye trela ya ngazi ili kwa ajili ya kusafirishwa kutoka Kwa mwuzaji Hadi Kwa mnunusi Kwa ustadi wa barabara na anga ya mawingu ya rangi ya machweo unaongeza uzuri wa picha

Gari jeupe la kifari aina Infinite effects . Kuwa na nembo infinite na maandishi ya 3.7 kwenye upande wa mbele kisha injini ya 3.7L. Gari hili lina limo ndani ya jumba la muonyesho la magari. Kwenye sakafu safi ya vigae na taya nyingi za dari. Ina muundo wa kisasa. Mtajiri matairi makubwa na kioo kilichotiwa giza kwa faraga.

Gari aina ya unq, likiwa limeegeshwa mbele ya lango ya chuma. Gari ina rangi ya kijivu na limepigwa picha kutoka mbele ikionyesha vizuri taa za mbele, grili na nembo ya gia. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri na limeegeshwa kwenye barabara ya lami au mawe.

Gari jeusi ya aina ya hanchback iliyopaki kwa eneo lenye nyasi. Gari hilo lina madirisha yenye rangi ya giza na yaliyopo karibu sana na gari iliyopo upande wa kushoto. Mazingira yanaonekana, yanaonyesha hali ya utulivu na uwepo wa miti, ikiashiria uwenda ni eneo la mapumziko au tukio la maalumu nje.

Gari aina ya Subaru Outback ya rangi ya kijivu iliyoko nje ya maegesho ya magari binafsi. Gari hilo lina mwonekano wa kifahari. Lina tairi kubwa na kioo cha mbele kilicho na rangi ya giza. Mandhari ya nyuma inaonesha jengo ya ghorofa iliyo karibu na ukuta wa mawe.

Mwanaume aliyekiti ndani ya gari akipokea funguo kutoka kwa mtu mwingine aliye nje ya gari ambaye pia anashikilia karatasi au faili. Mwanamume ndani ya gari anaonekana mwenye furaha akitabasamu. Hii inaashiria shughuli ya ununuzi, ukodishaji au kukabidhiwa gari jipya labda kutoka kwa duka la wa magari au kampuni ya kukodisha magari.

Gari aina ya Toyota Hiace ya rangi ya fedha iliyopaki kwenye eneo lenye changarawe. Gari hii ni abiria maarufu kama matatu nchini Kenya ni aina ya magurudumu mweusi yenye mpira mipya. Mandhari ya nyuma ina miti mingi ya kijani na anga ya bluu iliyo wazi ikishiria siku ya yenye jua.

Gari aina ya Subaru lenye rangi ya kijivu namba ya usajili KCQ 052X, imeegeshwa kwenye eneo la lami karibu na ukuta wa mawe na uzio wa chuma. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri na safi likiwa na taa za mbele kubwa na magurudumu ya kisasa. Kwenye mkono wake wa kifahari unaashiria matumizi ya kibinafsi au familia mjini. Mazingira yanaonyesha kuwa gari lipo kwenye sehemu ya makazi au kibiashara.

Gari la kifahari aina ya SUV. Rangi nyeusi likiwa limeegeshwa ndani ya jumba la maonyesho au duka la magari. Sakafu ni ya vigae vyeupe na taa za gari zinang'aa vizuri zikionyesha mwanga mzuri wa ndani. Mazingira ni safi ya kisasa na yanaonyesha mazingira rasmi ya kibiashara ya kuuza magari mapya ya hadhi ya juu

Mwanamke akitabasamu na kuendesha gari huku mwanaume akiwa amesimama nje ya mlango wa gari akionenakana akimsaidia au kumpa maelekezo. Mwanamke huyu ana furaha akishika usukani kwa mikono yote miwili. Mwanaume huyu ana miwani na suti akionyesha taaluma, inaweza kuwa ni ndani ya duka la magari hapa.

Uwanja mkubwa wa maegesho uliojaa magari aina rangi mbalimbali. Magari haya yamepangwa kwa mstari kwa utaratibu mkubwa hali inayoashiria eneo la biashara la magari, ghala la magari au onyesho ya magari. Mazingira ni ya wazi na pana yakionyesha shuguli nyingi za usafiri au biashara ya magari.

Gari jipya la SUV linaonekana likiwa ndani ya jumba lenye maonyesho ya magari na mwonekano wa kisasa. Limepambwa vizuri na limeangaziwa mwanga maalum unaotoka kwenye taa za dari. Sakafu ni safi na ya kuvutia, na mazingira yanaonyesha kuwa hali ni ya rasmi kwa ajili ya kuonyesha magari mapya.

Gari la rangi ya fedha, aina ya Sedan, ikiwa limeegeshwa kwenye kituo cha mafuta. Gari hili lina nambari la usajili KBV 949E. Likiwa na mwonekano wa kifahari na hali nzuri ya mwili.

Eneo la wazi lenye nyasi, ambapo magari kadhaa yamegeshwa kama sehemu ya maegesho ya muda katika mazingira ya asili. Kuna magari sita yaliopangwa kwa mstari, yakiwa ya aina na rangi tofauti. Zikiwemo rangi za blue , nyeupe na fedha. Magari hayo yameegeshwa karibu na miti mirefu na vichaka.

Gari aina ya toyota landcruiser prado. Rangi ya kijivu likiwa limeegeshwa kwenye uwanja wa nyumbani ulio na nyasi na mawe. Gari linaonekana katika hali nzuri na vioo vyesu na nambari ya usajili KDK 444W. Gari hili laweza kuwa la matumizi kifamilia au kiofisi ikiwa na uwezo mzuri wa kuhimili barabara mbovu na safari ndefu.

Gari aina ya subaro forester ya rangi ya fedha linaloonekana likiwa limeegeshwa katika eneo la nyasi. Mandhari ya nyuma ina miti mirefu, watu wachache na magari mengine yaliyopaki. Hali ya hewa ni ya jua. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje ya mji, pengine shambani au eneo la mapumziko. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri likiwa limeegeshwa kwenye barabara au eneo la wazi.

Gari ndogo la abiria jope maarufu kama matatu nchini Kenya. Rangi nyeupe safi nyana nakana natifu. Kwenye sema ya nyuma kudamilea ya usalama ya njano, unyekunde na namba utagiri ya Kenya, gali M250J. Madrisha yake ya meficho kidogo. Gari limekecha kwenye lami nchini ya Aga, Laplu, na Mawengu. Oku nguza umemili kwenya nakana kumbani. Manakana saari kwa usafiri.

Gari jeusi ya SUV lilikuwa limeegeshwa kwenye uwanja wa maegesho wa changarawe. Juu ya picha kuna maandishi yanayosema the one we've been waiting for loashiria kuwa hii ni tangazo la kuuza gari. Mandhari ya nyuma inaonyesha jengo linaloendelea kujengwa pamoja na magari mengine yaliyopaki onyesha kuwa hii ni sehemu ya kijijini.

Maonyesho ya magari katika ukumbi mkubwa wa ndani watu wengi wanatembea wakitazama magari ya aina mbali mbali yanayo onyeshwa kuna magari mapya ya rangi tofauti kama nyekundu, nyeupe na ya machungwa. Taa nyingi zinamulika eneo lote na kuna zulia jekundu lililo andaliwa kwa wageni. Moanyesho haya huonyesha maendeleo ya teknolojia ya magari huwavutia wanunuzi na waonyeshaji kutoka maeneo mbali mbali.

Mtone wa nguo za mitumba zimepangwa juu ya toroli na meza za wazi. Wauzaji na wateja wanaonekana wakishughulikia kuchagua na kupanga bidhaa. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi na kuna nguo za rangi aina mbalimbali zikiuzwa, zikiwemo mashati, suruali na jezi.

Soko la kienyeji ambapo matunda na mboga zinauzwa. Tunawezakuona mahindi yaliyochemshwa, mananasi yaliyoning'inizwa, tikiti maji na ndizi. Bidhaa hizo zimepangwa juu ya meza za mbao chini ya vibanda vilivyofunikwa kwa karatasi au turubai. Kuna kreti nyekundu ya plastiki mbele inayoweza kutumiwa kubeba bidhaa. Mazingira inaonyesha soko la wazi linalohudumiwa na wachuuzi wa eneo hilo mahali ambapo wanunuzi hukuja kupata vyakula vya kila siku kwa bei nafuu.

Eneo la soko la wazi ambapo bidha ana viungo vinauzwa. Katika picha kuna vitunguu saumu, tangawizi na mizizi mingine iliyohifadhiwa kwenye vikapu, magunia na kreti za plastiki za kijani. Kuna pia majani mabichi yamewekwa kwenye mifuko ya plastiki upande wa nyuma. Mazingira ni ya biashara ya rejareja za bidhaa za kilimo.

Guni mengi vya vitunguu vyekundu viliyopangwa mbele na ndani ya lori la kijani. Watu kadhaa wanaonekana wakihusika katika upakaji wa mzigo hiyo. Mmoja akiwa ndani ya lori na wengine wakisimama na nje wakisaidia au kusubiri. Mazingira inaonyesha soko la jumla au eneo la usambazaji wa mazao ya kilimo. Mandhari hii inaonyesha biashara ya kilimo, kwa kiwango kikubwa au shirikiano wa watu katika kazi.

Bidhaa mbalimbali za mboga zimepangwa kwa uangalifu. Kuna nyanya, vitunguu, pilipili, karoti ,mboga za majani, matunda kama ndizi na hata viazi. Hizi vitu zimewekwa kwenye meza na magunia huku wafanyibiashara wakiwa katika shughuli zao. Upande wa jengo kuna nguzo za zege na taa za umeme zikiwa zimetundikwa juu. Eneo linaonyesha ni soko rasmi la kudumu.

Sehemu ya soko kwenye eneo la kuuza mboga ambapo kuna mizigo mbalimbali ya viazi. Vimepangwa ndani ya vikapu vya nyasi na ndoo za plastiki za rangi tofauti kama vile nyekundu, njano, nyeupe na kijivu. Inaonekana kuna aina tofauti za viazi kama vile viazi mviringo vya kawaida, viazi vitamu vya rangi ya machungwa, na mengine au viazi vyenye rangi ya zambarau.

Soko na mboga lililojaa matunda na mboga mbalimbali kama vile nyanya, ndizi, vitunguu, viazi , pilipili hoho na spinachi. Mazingira yanaonyesha biashara ndogo inayofanyika jioni au usiku kutokana na mwanga wa taa. Bidhaa zimepangwa kwenye vikapu na meza kwa upangilio mzuri jambo linalovutia wateja. Biashara kama hii hutoa ajira na kuongeza kipato kwa familia nyingi mjini.

Mandhari ya soko la wazi katika mtaa wa mjini. Upande wa kulia kwa barabara kuna vipande vya wachuuzi, waliopanga mboga na matunda kama viazi vitamu, pilipli hoho, nyanya, sukuma wiki na karoti kwenye ndoo na meza ndogo. Magunia na mitungi ya plastiki pia yananonekana, ikiashiria matumizi ya vyombo vya kawaida sokoni. Gari la abiria na watu wachahe wako upande wa kushoto.

Soko la wazi ambapo viatu vya mitumba vimepangwa juu ya meza ambayo iliogu, iliofunikwa, kwa kitambaa cha blue . Viatu hivi ni vya aina mbalimbali hasa sneakers na viatu vya michezo, vikiwa katika rangi tofauti tofauti. Kati ya meza kuna bango lenye maandishi mia mbili na ndio ashiria bei ya kila juzi ya viatu.

Soko la mboga lililojaa bidhaa mbalimbali kama pilipili hoho, matango, nyanya, viazi, na matunda. Mazao haya yamepangwa kwenye vikapu vya plastiki na meza za mbao, baadhi yakiwa ndani ya mifuko ya plastiki. Rangi nyingi za mboga zinaonekana kuvutia. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kuuza chakula safi, ili soko la kawaida la mtaa ambapo watu huja kununua bidhaa za kila siku.

Maua ya aina mbalimbali yaliyopangwa kwenye ndoo na vikapu. Kuna maua meupe , mekundu na vingine yenye rangi mchanganyiko kama ya njano na zambarau. Baadhi ya maua yamefungwa kwenye plastiki tayari kwa kuuza huku vifaa vya kufungia vikiwa karibu hivo mkanda wa plastiki.

Soko kubwa la wazi, likiwa limejaa watu wengi na vibanda vya kuuza matunda na mboga. Kuna masanduku mengi ya mbao yaliyojazwa na mazao. Baadhi ya watu wamebeba bidhaa vichwani huku wengine wakitembea kwenye njia zenye msongamano. Hali inaonyesha shughuli nyingi za biashara nchini.

Soko la matunda hapa linapanga maembe kwenye makasha. Maembe yamepangwa kwenye makasha mengi, tayari kwa kuuza au kusafirishwa. Eneo hili lina shughuli nyingi. Watu wengine wakisumu wanakaribia kuangalia au kushiriki katika shughuli za soko. Magari ya mizigo yameegeshwa pembeni ya soko kupakia au kushusha bidhaa. Mazingira ya soko yamejaa shughuli za kawaida, ikijumuisha biashara na usafirishaji wa matunda.

Watu wakiwa sokoni, wakichagua nguo za mitumba, ilizo pangwa chini kwa marundu. Wengi wao wameinama wakitafuta mavazi yanayopendelea. Hali inaonyesha pilka pilka za kuenda katika masoko ya wazi ambapo watu huja kununua bidhaa kwa bei nafuu. Mazingira haya yanaonyesha uchumi wa mtaa na umuhimu wa biashara ndogo ndogo katika maisha ya kila siku.

Duka la wazi lenye shughuli nyingi nchini Nairobi likiwa limejaa bidhaa za sanaa na ufundi wa kiafrika maroboto ya nguo zenye rangi mbali mbali yametundika na kuuzwa bidhaa zingine kama vile sanamu za kuchongwa ngoma na picha zimepangwa chini mabango ya matangazo ya biashara yanaonekana nyuma

Soko la wazi lenye shughuli nyingi watu wengi wanaonekana wakitembea unaona kuuza bidhaa mbalimbali kama nguo, viatu na vyakula ,vibanda vya wauzaji vimejengwa kwa mabati na plastiki na bidhaa zimetundikwa au kupangwa kwenye meza na mikeka , soko linaonyesha maisha ya kila siku ya watu katika maeneo ya mijini hasa katika biashara ndogo ndogo za kujipatia riziki.

Mwanamke ameketi kwenye kituo kidogo mbele ya banda la kuuza bidhaa za kitamaduni. Katika banda hilo kuna bidhaa mbali mbali kama vile mikufu, bangili, mishumaa na mikanda yenye mapambo mbali mbali hasa shanga. Bidhaa hizo zinaonekana za mikono zenye muundo wa kiafrika. Mahali hapa panaonekana kama soko la wazi au eneo la watalii ambapo bidhaa za kitamaduni huuzwa.

Mwenye kazi huyu anafanya mikono, akishughulika na kazi mbalimbali nyumbani. Kuta zimepambwa kwa rangi nzuri, zikionyesha mtindo wa Montenegro na Afrika. Eneo hili lina mandhari ya wanyama kama simba na watu wa jamii tofauti. Vitu vya jikoni, kama sahani, vitengo, na keki, vinatumika kwa utaratibu wa kitamaduni. Hii yote inaonyesha utamaduni na mapambo ya kipekee.

Shanga za kinyezi, zilizopambwa kwa uzu, zinaweza kuwekwa kama shanga, mkufu, au vitamba vidogo, zikitumia rangi za bendera ya taifa: nyeusi, nyekundu, kijani, na nyeupe. Zinatumika sana kama ishara ya utambulisho wa kitamaduni na kumbukumbu, kama zinavyotumika.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi likiwa limejaa bidhaa za sanaa na ufundi wa kiAfrika. Nguo za kanga zenye rangi mbalimbali zimetandikwa huku chini kukiwa na safu ndefu za sanamu za kuwekwa zilizo chongwa. Vifaa vingine kama ala za mziki na vinyango vimepangwa chini vikionyesha utajiri wa tamaduni.

Soko la ndani lenye vibanda vingi vya kuuzia bidhaa, lakini kwa sasa halina shughuli. Meza nyingi zimefunikwa kwa magunia au turubai, na mwaya yamewekwa juu kuzuia upepo. Sakafu na kuta na kuta zinaonekana kuwa safi, na taa za dari zinatoa mwangaza wa kutosha.

Kibanda cha kuuza viatu mitaani. Kibanda hiki kimeundwa kwa kutumia vifaa rahisi kama plastiki na mabati na ndani yake, kuna viatu vingi vya aina tofauti vimepangwa kwenye nyaya na mbao. Pia, kuna viatu vimeangikwa juu na vingine chini kwenye ndoo na meza. Mandhari inaonyesha ni eneo la biashara ndogondogo huenda iko kwenye soko la wazi au kandokando ya barabara.

Kuna vibanda vingi vilivyotengenezwa kwa mbao. Ndani ya vibanda hivyo kuna vifaa vya sanaa vilivyotengenezwa kwa shanga za rangi mbalimbali, pamoja na mikufu na mapambo ya shanga. Mikeka na mikono ya mapambo imetundikwa kwenye nguzo. Hii ni ishara ya biashara ndogo ndogo za kitamaduni.

Mikoba ya kiasili iliyosukwa kwa rangi za kahawia, nyeusi na nyeupe ikiwa ni vipande vya ngozi juu kwa kufungwa. Mikoba hii inaning'inizwa kwa mikanda mirefu ya ngozi inaonekana kuuzwa katika soko la wazi. Hii ni kazi ya mikono ya kitamaduni ambayo huonyesha ubunifu wa sanaa za asili ya Kiafrika kutumika sana kwa matumizi ya kila siku kama zawadi.

Mapambo ya asili yaliyo tengenezwa kwa mikono kama vile shanga, mkufu, vikuu kuu na heleni za rangi mbalimbali. Zimetundikwa kwa mpangilio mzuri ukutani, zikionyesha ustadi wa kazi za mikono. Rangi zake angavu kama nyekundu, njano na buluu na kijani, zinavutia macho Vifaa hivi vinaonyesha utamaduni na uridhi wa jamii mbali mbali za Kiafrika.

Soko la jadi ambapo kuna kikapu kikubwa cha vibuyu vya asili vilivyokaushwa vibuyu vya ukubwa tofauti vimepangwa chini ya kibanda kilichotengenezwa kwa nguo za miti baadhi ya vibuyu vinaonekana vikiwa bado vichafu au na ubaki wa udongo ishara kuwa vimechukuliwa moja kwa moja kutoka shambani au porini

Kibanda cha soko kinacho uza mapambo ya mikono kama vile vikuku, shanga, ireni, mikufu na mapambo ya uwasili. Bidhaa zimepangwa kwa ustadi kwenye ukuta na dari ya kibanda. Ziki inginia kwa rangi mbalimbali zavutia. Meza za mbele zinaonyeshana bidhaa zaidi zikuwe zimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Kipande cha ardhi kilicho wazi katikati ya majengo marefu ya makazi. Eneo hilo lina udongo mwekundu na baadhi ya mabaki ya mimea inayokauka. Na sehemu nyingine kuna majani ya kijani. Upande wa kushoto na kulia kuna miti, migomba na mimea mingine midogo. Mbali kidogo kuna majengo ya ghorofa yanayozunguka hili. Hali ya anga ni ya jua kali na chini ya anga ya blue .

Majengo marefu mawili katikati ya jiji yakizungukwa na miti yenye majani mengi. Majengo hayo yanaonekana ya kisasa, moja likiwa na vioo vinavyong'aa na lingine lina umbo la pembe tatu. Kwenye kila jengo kuna mlingoti mrefu wa mawasiliano juu yake. Anga ni ya buluu safi na mawingu meupe yanaonekana juu.

Majengo marefu ya kisasa yaliyojengwa kwa vioo yanayopanda juu angani chini ya anga ya buluu na mawingu meupe. Jengo la mbele lina minara ya mawasiliano juu yake. Liko na sura ya kuvutia na ya kifahari. Kwa nyuma kuna jengo lingine refu lenye mnara. Inaonekana kuwa ni kituo cha kibiashara au mawasiliano. Mbele ya majengo haya kuna miti ya kijani inayoongeza mvuto wa mazingira.

...refu ya gorofa iliyojengwa kwa muundo wa kisasa na rangi ya bluu hafifu na nyeupe. Majengo haya yana balkoni kwa kila gorofa na yamezungukwa na barabara za lami yenye mistari ya maegesho. Mandhari ni safi na yenye mazingira iliyopangwa vizuri na miti midogo ya mapambo. Hali ya anga ni ya jua ikiwa na mawingu kidogo angani.

Majengo ambayo yana nyasi yalioundwa kwa mfumo wa kienyeji au ya kitamaduni yanayoweza kupatikana katima maeneo ya Pwani kama vile Lamu na zanzibar. Majengo haya yana mapaa yaliyofunikwa kwa makuti, nguzo na ukuta wa mbao na miundo ya kupendeza kama ngazi za kuzunguka.

Bango la karakana ya magari inayotoa huduma mbali mbali kama vile panel beating, spray painting, body works repairs, car diagnosis, car wash service Bango pia linaonyesha namba za simu za kuwasiliana na barua pepe za karakana, karakana hiyo inaonekana kujewngwa kwa mabati na mbele kuna njia ya udongo hii ni sehemu ya kawaida ya biashara ndogo ndogo za huduma ya Magari katika mtaa wa mji.

Njia katika eneo hilo imepambwa na kuta za manjano na sakafu ya vigae vyepesi. Kuna uzio wa wachuma na vigae vinavyounganisha eneo hilo. Eneo ni salama. Mlolongo unaonyesha wateja wa kijiji. Miti ya kijani na jengo refu la gorofa vimepangwa vizuri. Anga ni safi na wazi, ikionyesha hali nzuri ya hewa. Eneo hilo lina mandhari nzuri na lenye kuvutia

Jengo la ghorofa linaloitwa NorthCrest View. Jengo lina rangi ya cream na mistari ya rangi nyekundu, na gorofa nne kila moja zikiwa na balcony zilizo na mialo ya chuma. Dirisha nyingi zina grill za usalama. Jengo linaonekana kuwa la makazi na lina sehemu ya chini ambayo huenda ni ya maegesho. Maji ya mvua inaonekana kupitishwa kupitia mabomba ya juu upande wa kulia wa jengo. Hali ya anga ni ya jua.

Biashara yenye gorofa mbili imejengwa kwa muundo wa kisasa au kupakwa rangi ya buluu na nyeupe. Sehemu ya chini ina vibanda vya biashara, moja likiwa na vyakula na vifaa vya matumizi ya nyumbani. Pia kuna baiskeli kadhaa pembeni ya mlango. Sehemu ya juu ina milango na madirisha makubwa ya vioo. Na kuna bango linaloonyesha kuwa nafasi inapangishwa. Jengo hili linaonekana kuwa katika mji au mtaa wa kibiashara.

Jengo kubwa lenye ghorofa mbili limepakwa rangi nyekundu na kuta nyeupe. Jengo hilo limejengwa kwa usanifu wa kisasa likiwa na vipengele vya mapambo ya kisasa. Mlango mkuu umewekewa grill ya chuma kwa usalama. Eneo la nje limepambwa kwa mimea na maua, na kuna uzio wa waya uliowekwa kwa mpangilio. Anga ni ya buluu na hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Sasa iliyojengwa kwa matofali ya rangi ya kahawia, ikiwa na paa nyekundu ya vigae. Mbele ya nyumba kuna bustani yenye nyasi safi na njia ya matofali inayoelekea mlangoni. Dirisha kubwa lenye mapazia linapamba ukuta wa mbele. Upande wa kulia kuna ukuta wa rangi ya krimu na mtende, ukionyesha mandhari ya utulivu. Mazingira haya yanaonyesha makaazi nadhifu na yenye nafasi nzuri.

Majengo mawili marefu nchini moja ilikuwa na rangi ya njano na kijivu na jingine likiwa na rangi ya manjano pekee, majengo haya yanasimama chini ya anga la buluu lililowazi, gari jeupe limepaki mbele ya majengo hayo hali inaashiria maendeleo ya mji na usanifu wa kisasa.

Nyumba ya kifahari yenye gorofa mbili madirisha makubwa ya vioo na muhundo ya kisasa eneo ya mbele ina nyasi ya kijani kipiji iliyokatwa vizuri likiwa safi na inafutia ukuta wa mawe umezunguka nyumba ukiipa faraka, nyuma ya mapambo imepandwa kando ya usio ikionyesha ufuto wa mazingira ya nje ya nyumba hii ya kifahari

Biashara au makazi yenye gorofa kadhaa na paa bluu. Juu ya jengo kuna madirisha makubwa na milango ya vioo, chini kuna maduka yenye milango ya chuma yenye rangi ya kijani na bluu huku bango likionyeshwa nafasi za biashara. Barabara iliyoko mbele ya jengo ni ya udongo.

Jengo la ghorofa mbili zinazozungushiwa uzio wa ukuta na jengo la chuma la kisasa lenye mapambo ya dhahabu jengo lina paa la kijani na madirisha mengi ya vioo na ikiwa na grill za usalama juu ya uzio kuna waya wa usalama wa kuzuia watukupanda

Ndani ya jengo lenye muundo wa kisasa na nafasi wazi. Jumba hili lina paa lakiwa linaruhusu mwanga mwingi wa asili kuingia ndani. Likiona mazingira ya angavu. Kuta zimepakwa rangi ya kahawia njano, na kuna madirisha kadhaa yenye grili za chuma nyeusi.

Tawi la makazi ya kisasa lina nyumba seti za kifahari, zilizojengwa kwa mtindo wa ghorofa moja moja. Kila nyumba ina ua wake binafsi na lango la kisasa, likitumia mapambo na mitende iliyopangwa vizuri. Barabara hukati kati ikiwa imewekwa paving blocks za rangi nyekundu, na imepangwa vizuri bila uchafu.

Refu la ghorofa limesimama chini ya anga la buluu enye mawingu machache jengo lina madirisha mengi ya mraba na balconies ikionyesha usanifu wa kisasa rangi la jengo linaonekana kuwa njano iliyokoza na kijivu hii inaashiria maendeleo ya jiji nchini

Jengo la kisasa lenye ghorofa tatu, rangi ya kijivu na nyeupe. Jengo hili lina mabalkoni ya vioo na mazingira yake, yamepambwa kwa mimea ya kijani, na mbele kuna baiskeli mbili, na kivuli cha maegesho ya magari. Anga ni ya buluu isiyo na mawingu, ikionyesha hali ya hewa nzuri. Mandhari yote inaonyesha mahali safi, tulivu wa kisasa wa makaazi.

Chumba kikubwa chenye sakafu ya mbao iliyoangaliwa vizuri. Madirisha makubwa ya kioo yanaruhusu mwanga mwingi kuingia na kutoka kwa mkondo mzuri wa nje. Taa za dari zenye muundo wa kipekee zimefungwa kwenye dari nyeupe. Kuta wa ndani una rangi nyeupe, safi na kuna dirisha ndogo upande wa kulia. Chumba kinaonekana kuwa sehemu ya sebule au eneo la kupumzika katika nyumba ya kifahari.

Jengo la gorofa lenye urefu wa takriban ghorofa tano. Jengo hilo limejengwa kwa moyo wa sarujii na kupakwa rangi ya kijivu na nyekundu pembeni. Kwa upande wa kulia wa jengo kuna maandishi ya wima yaliyoandikwa Western Park , ambayo huenda ni jina la jengo, au mkusanyiko wa makaazi. Jengo lina madirisha ya vioo na lipo katikati ya mtaa wa mji au eneo la biashara na makaazi.

Sehemu ya ndani ya duka au mkahawa wa vyakula. Kuna counter mbili zilizoandikwa counter 1 na counter 2 ambapo wateja wanasimama wakiwa kwenye foleni wakisubiri kuhudumiwa. Vyakula na bidhaa nyingine iliyopangwa upande wa kulia na wa mbele. Taa na feni za dari zinaonekana juu na sakafu imefunikwa kwa vigae safi. Hii ni mazingira ya kisasa ya huduma ya chakula au duka kubwa la rejareja.

Bango na matangazo kutoka kwa Carrefour likimaasisha wateja kusajili kwa MyClub app ili kunufaika zaidi kila siku. Bango lina QR code inayoweza kusaniwa na kurahisisha kutumia simu. Na maandishi yanayo sema, hang points, redeem points, enjoy double discount .

Sehemu ya duka inayouza nafaka n njugu. Kuna mitungi mirefu ya plastiki iliyopangwa safu kila mmoja ukiwa na nafaka tofauti kama mahindi, mchele, ndengu, karanga na mbegu nyinginezo. Juu ya mitungi hio kuna ubao wenye maandishi makubwa ya nuts and cereals na mapambo ya mimea bandia. Mandhari ni safi na yenye mpangilio mzuri inayowawezesha wateja kuchagua kwa urahisi.

Sehemu ya duka kubwa la rejareja lenye bidhaa mbalimbali. Mbele kuna safu ya chupa za soda aina tofauti kama Fanta na Coke zilizoandaliwa kwa mpangilio mzuri. Kulia kuna sehemu kuna friji iliyo na maziwa, juisi na vinywaji vingine vya baridi. Mazingira yamepangwa kwa usafi na taa za juu huangaza vizuri bidhaa. Hii inaashiria wateja kuchagua bidhaa wanazohitaji kwa urahisi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja. Kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama karatasi ya chooni, vinywaji na vyakula vya pakiti. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia kati ya rafu hizo. Mmoja ikiwa ni kikapu cha ununuzi. Sakafu ni safi ya vigai. Na taa za dari zinatoa mwanga wa kutosha. Mazingara yanaashiria mazingira safu na yanapangwa vizuri kwa ajili ya ununuzi wa bidhaa za kila siku.

Duka kubwa la kisasa likiwa imejaa bidhaa za vyakula sehemu ya' brad cakes grains na diary 'zinaonekana wazi rafu zimejaa mikate ,keki na nafaka na bidhaa za maziwa zikipangwa kwa utaratibu ,nuru kutoka kwenye taa za dari zina angaza eneo lote kuashiria duka kubwa.

Soko la ndani lenye mpangilio mzuri wa matunda kama machungwa, maapuli na parachichi yaliopangwa kwa kuvutia. Wateja wanaonekana wakifanya manunuzi wakiwa na mikokoteni. Sakafu ni safi, taa zina ng'aa na kuna mabango ya bei yanaoonyesha gharama za bidhaa, hii ni ishara ya mazingira ya kioski ya ununuzi amabyo yanahamasisha wateja kununua kwa urahisi na mpangilio bora.

Duka kubwa la rejareja lenye njia ndefu na rafu zilizojaa bidhaa. Upande wa kushoto kuna bidhaa mbalimbali za nyumbani kama sabuni, vifaa vya kusafisha zikiwa zimepangwa vizuri. Taa za juu zinaangazia nafasi yote zikionyesha mazingira safi yaliyo pangwa. Sakafu ni ya vigae inaelekea mbali ikifanya duka lionekane kubwa lenye bidhaa nyingi.

Sehemu ya matunda na mboga mboga katika duka kubwa la rejareja. Kuna maonyesho ya ndizi, viazi, karoti, na nyanya. Matunda mengine yaliyo pangwa vizuri kwenye rafu za mbao. Wateja na wafanyikazi wanaonekana wakihudumu ndani ya eneo hilo, safi lenye mwanga mzuri .Eneo hilo linaonyesha mazingira ya ununuzi wa chakula safi na kipangilio bora wa bidhaa wa kilimo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja hasa eneo la bidhaa za mkate na vitafuno. Kwenye ubonge unaelekea wateja sahamu kama Indian sweets, crips na passages . Bidhaa mbalimbali kama mikate, mandazi na kingi zimepangwa kwenye vioo vya kuuzia. Sakafu imewekwa alama ya nyekundu za kupanga foleni kufuata umbali.

Kubwa la kisasa iliyojaa wateja na bidhaa mbalimbali. Sehemu ya matunda na mboga mboga iko katikati ikiwa na ndizi, mabolo, viazi, nyanya na parachichi zilizopangwa kwenye vikapu na meza za mbao. Wataja wanachagua bidhaa huku wengine wakiongea. Nyuma kuna vibanda vya vinywaji kahawa na chakula moto. Mandhari inaonyesha biashara ya kisasa yenye shughuli nyingi na mpangilio wa kuvutia.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja supermarket , yenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na palettes . Sehemu ya mbele ya picha inaonyesha chupa nyingi za mafuta ya kupika aina ya rina , zilizopangwa kwa mpangilio mzuri . Juu ya maboksi kulia kando kuna mfanyikazi wa duka aliyevaa fulana nyeupe akiwa anapanga au kuchukua bidhaa kutoka kwenye rundo la pakiti la unga wa mahindi au mchele.

Safu ya baiskeli mpya zimepangwa kwenye duka kubwa la bidhaa mbalimbali . Baiskeli hizo zina rangi tofauti kama kijani, nyeusi na machungwa. Zinaonekana kuwa za kisasa, baadhi zina majina chapa kama rale. Juu ya rafu za nyuma kuna magari ya kuchezea na bidhaa nyingine. Mandhari ya duka inaonyesha mazingira ya kisasa ya ununuzi.

Safu za bidhaa za kusafisha kwenye rafu za duka kuu au maduka makubwa. Kuna aina mbalimbali za sabuni na dawa za kuua viini vimepangwa kwa utaratibu. Wingu wa dari unaangaza vizuri na dari imejengwa kwa muundo wa kisasa. Hii ni sehemu ya usafi wa nyumbani na matumizi ya kila siku.

Siyemu ya ndani ya Luka Kubwa la Rajareja. Kuli na wakunguza labi kubitha mbalimbali. Ugangu anjona uyanikuwa Season Offers. Nusha kuhu kuna ofa maalumu kuhuateja. Rafu tumipongo kwa mkwanjiliza njuri na timuza ya bidhaa za kula kama vile. Fitafuno na faka na finyoaji.

Sehemu ya duka kubwa la rejareja ambalo lina sehemu maalum ya kuhifadhi na kuuza bidhaa za kula kama mboga na chakula. Sehemu hii ya duka ina mwangaza mzuri na imepangwa kwa mpangilio unaovutia wateja. Pia sehemu ya kuuza kuna maandishi ya Fruits and Vegetables yakionyesha eneo la matunda na mboga.

Mlango wa kuingilia kwa duka kubwa ya vyakula liitwalo Chandarana foodplus . Nembo ya duka imeandikwa juu kwa maandishi makubwa ya kijani cheupe ikisisitiza kauli iliyo more than just food . Ndani ya duka kuna rafu zilizojaa matunda na mbogamboga pamoja na wateja wanaoonekana wakiwa wananunua bidhaa.

Mandari ya ndani ya duka kubwa ya bidhaa rejareja. Wateja wanonekana wakitembea kwenye njia kuu kati ya rafu za bidhaa huku mabango ya bei yakiwa yameshushwa juu yakionyesha bei na offer zilizopunguzwa. Sakafu ni safi na imepangwa vizuri ikionyesha mazingira bora ya ununuzi wa bidhaa mbalimbali za nyumbani kama vyakula, vinywaji na bidhaa za matumizi ya kila siku.

Humu ni ndani ya duka kubwa la jumla au supermarket , kuna sehemu mbali mbali za kuuza vyakula kama mchele, kunde, maharagwe na vyakula vingine vya kupimwa kwa kilo . Pia kuna mabango ya kuelekeza wateja juu ya aina ya bidhaa zilizo katika maeneo tofauti. Tunaona pia mfanyikazi wa duka akiwa amevaa sare na kofia ya usafi, ishara ya kuzingatia viwango vya usafi inayo huduma bora kwa wateja. Mazingira ni safi yenye mwangaza wa kutosha mpangilio mzuri wa bidhaa.

Sehemu ya duka kubwa au supermarket katika sehemu ya bidhaa za watoto. Hasa vitengo vya michezo. Harafu za plastiki nyeupe zimepangwa kwa safu mbili zenye bidhaa tofauti kama magari ya kucheza vibonzo vya plastiki. Chekesho vya watoto na midoli ya aina mbalimbali. Upande wa kulia kwa picha kuna seti ya midoli vinavyo vyanga vya emoji mwenye tabasamu kubwa.

Eneo la huduma kwa wateja ambapo mfanyakazi anamsaidia mteja kwa ukarimu. Juu kuna maandishi yenye mwangaza yanao someka customer service , yakionyesha eneo rasmi la kutoa msaada. Ukuta una notisi ya matangazo mbalimbali yanao husiana na huduma. Mazingira haya yanaonyesha umuhimu wa masiliano bora. Msaada kwa wateja na huduma zenye staha ili kuhakikisha wateja wanaridhika.

Sehemu ya soko au duka kubwa la kisasa la kuuza vyakula. Kuuza ni matunda na mboga mboga na matunda mbali mbali yalioandaliwa kwa mpangilio nzuri kama vile ndizi, majungwa, mparajiji, mapera na matangwa. Pia kuna vipanda vya mbao na mkokoteni ya kuweka bidhaa, nyuma ya io kuna sehemu zilizoandikwa hot dell na bakery zinazoonyesha pia kuna sehemu za kuuza vyakula vya moto na mikate. Mazingira safi enye taa nyingi na mpangilio ya kufutia kwa wateja.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa nchini Kenya. Juu ya ghorofa hilo kuna bango kubwa jekundu lenye nembo ya Naivas na kauli mbiu saves you money . Chini kidogo kuna ishara nyingine inayosomeka, Summit Institute, na chini ya Sixth floor , ikionyesha kuwa chuo hicho kipo ghorofa ya sita. Mbele ya jengo kuna miti mirefu na vichaka, vikificha sehemu ya chini ya jengo. Jengo ina madirisha mengi.